Chumba cha kutolea huduma ya kinywa na meno kilicho na kuta nyeupe na huku ndani ya chumba hicho, akionekana mama aliyekaa katika kiti cha bluu akiwa amevaa barakoa sehemu ya shingoni, huku akiacha kinywa chake wazi na muhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na tochi katika uso wake akimulika kinywa cha mgonjwa huyo.

Chumba kikubwa cha huduma ya kinywa na meno, kilicho na kuta zenye rangi ya karoti na upande kukiwa na rangi ya maziwa, na huku juu ya kabati kubwa kukiwa na picha ya mtu aliyevaa shati jeupe, amesuka nywele huku akiwa anatabasamu.

Sehemu ya chumba cha kutolea huduma ya kinywa na meno, huku akionekana na binti aliyelala katika kiti akiwa amefunikwa kitambaa cha kijani kifuani, huku kinywa chake kikiwa wazi na mtoa huduma huyo wa meno alievaa mipira meupe, akiwa ameingiza vyuma vilivyo na pamba katika kinywa cha binti huyo.

Chumba cha kutolea huduma ya meno na kinywa kilicho na kuta za rangi ya kijivu, na huku kikionekana kiti cha bluu na mtu aliyelala katika kiti hicho, akiwa ameacha kinywa wazi na kando kukiwa na mtoa huduma aliyevaa nguo za bluu akiwa na kifaa mkononi akimulika katika kinywa cha mgonjwa.

Chupa ndogo ikiwa na maandishi madogo, yanayosomeka mfano wa miti shamba kutokana na mimea ya asilia hutumika Kama desturi ya tiba za asili.

Chumba cha kutolea huduma ya meno kilicho na kuta zenye rangi nyeupe, na huku kukiwa na meza kubwa na kando wakionekana watoa huduma ya afya, na kando akionekana mgonjwa aliyelala na akiendelea kupata huduma ya meno.

Sehemu ya wazi iliyo na gari kubwa lenye tela la bluu lililojaza taka, zikiwemo chupa zilizotumika za vinywaji mbalimbali, na ndani ya gari hilo akionekana mtu aliyevaa barakoa na kofia, huku akiwa anaingiza taka hizo.

Sehemu ya wazi iliyo na nyumba zilizo ezekwa kwa mabati zikiwa katika mstari, na huku kando kukiwa na mtaro mkubwa uliopitisha maji na huku baadhi ya nyumba zikionekana kuta kuwa na unyevu wa maji, na huku baadhi ya vyombo vikiwa vimetolewa nje ya nyumba hizo.

Sehemu ya wazi iliyo na gari lililo na tela kubwa lenye rangi ya bluu na huko kukiwa kando na machupa yaliyoisha vinywaji mbalimbali, huku ndani ya gari hilo kukiwa na mtu aliyevaa baraghashia huku akiwa anateremsha baadhi ya machupa hayo na kuweka chini.

Jengo la hospitali likionekana sehemu ya uwazi, iliyo na taa zinazowaka na paa lenye rangi nyeupe, na huku madirisha yakiwa wazi ya vioo na sehemu ya wazi kikionekana kitanda cha hospitali kilicho na rangi nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyo na meza ya chuma, iliyo na vifaa tiba na kingine cha bati chenye rangi nyekundu huku kwa juu kukionekana ki paketi cha kijani kilicho na vifaa tiba.

Sehemu ya wazi katika jengo la hospitali lililo nakuta zenye rangi nyeupe na paa lililo na rangi nyeupe na taa ndogo, na huku katika uwazi huo kukiwa na mabenchi ya mbao yaliyoshikiliwa na miguu ya vyuma na mbele kukiwa na madirisha ya vioo watu wakiwa wamesimama wakipata huduma.

Sehemu ya wazi iliyo na majengo makubwa ya hospitali yaliyo na kuta za matofari ya kuchoma na huku juu, kukiwa kumeezekwa na mabati na pembeni kukiwa na viunga vilivyo na nyasi fupi za kijani na huku kando kukiwa na barabara ndogo za vumbi.

Chumba cha ofisi ya wahudumu wa afya kilicho na meza nyeupe na viti vyeusi huku wakionekana wahudumu wa afya waliokaa katika viti hivyo, baadhi wakiwa wanaandika na wengine wakiwa wanaangalia katika kompyuta ya mezani; huku wakiwa wamevaa sare za kazi.

Chumba kikubwa cha upasuaji, kilichofungwa vyuma na mashine mbalimbali, na ndani wakionekana watoa huduma ya afya waliovaa kofia na barakoa usoni, na huku wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya kijani na mabuti meupe, huku katika kitanda kukiwa na mgonjwa aliyelala wakiendelea kumpa huduma.

Sehemu ya chumba kilicho na kuta nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na ufito wa rangi ya kahawia na mbele ya ukuta huo akionekana mtoa huduma wa afya aliyevaa koti kubwa nyeupe na suruali nyeusi na huku mikono yake akiwa ameweka mbele.

Chumba kilicho na kuta nyeupe na shelfu nyeupe zilizo na vitabu mbalimbali na meza kubwa ya rangi ya kahawia na juu ya meza hiyo kukiwa na kompyuta mpakato yenye rangi ya kijivu na pembeni akioneka mtoa huduma ya afya aliyevaa koti jeupe na huku akiwa anatabasamu.

Chumba cha wodi kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na mlango wa mbao wa kahawia na ndani ya chumba hicho kukiwa na kitanda kilicho na mashuka meupe na mto, na akionekana mgonjwa aliyelala katika kitanda, huku mhudumu wa afya akiendelea kumuhudumia mgonjwa huyo na kumpima katika tumbo.

Sehemu ya chumba cha kutolea huduma ya meno na kinywa kilichonikuta za rangi ya maziwa na pazia la kijani, na huku akionekana mwanamke aliyelala kwenye kiti akiwa amefungua kinywa chake wazi, na mtoa huduma ya afya aliyevaa koti jeupe na mipira meupe mikononi akiwa ameshika kifaa na kukimulika ndani ya kinywa cha mgonjwa.

Chumba chenye rangi ya maziwa huku ndani kukiwa na pazia la kijani na katika kiti akionekana mwanamke aliyevaa nguo nyeusi, na huku akionekana mtoa huduma wa meno akiwa amevaa mipira mikononi, huku akiwa amefungua kinywa cha mama huyo na kuingiza kifaa mdomoni.

Sehemu ya wazi iliyo na uwanja mkubwa huku nyuma kukiwa na banda lililoezekwa kwa mabati, na nyuma ya banda hilo kukiwa na miti yenye majani ya kijani, na mbele wakionekana vijana, watoto wakiwa wasichana na wavulana, huku wakiwa wanacheka, wanacheza na kushangilia.

Sehemu ya wazi iliyo na wanawake, walioshika watoto wadogo katika mikono yao, na huku kukiwa na watu wanaotoa huduma kwa watoto hao, wakiwawekea maziwa katika vikombe, na huku wakina mama wakiwa wameshika watoto.

Chumba cha wodi ya watoto akionekana mtoto aliyelala juu ya kitanda, huku akiwa amefunikwa shuka lenye rangi ya bluu bahari na nyeupe na huku kando wakiwepo mama aliyevaa nguo ya kijivu huku akiwa kando ya mtoto huyo.

Chumba cha wodi ya watoto akionekana mtoto aliyelala juu ya kitanda akiwa amefunikwa nguo nyeupe na huku wakionekana watoa huduma ya afya waliovaa makoti makubwa ya rangi ya kijani, barakoa pamoja na mmoja akiwa amevaa miwani huku akimhudumia mtoto aliyelala kwenye kitanda.

Sehemu ya wazi iliyo na banda lililoezekwa kwa mabati na kushikiliwa na nguzo, huku kando kukuwa na ukuta mkubwa na katika banda hilo kukiwa na mabechi ya mbao. Huku wakionekana wanawake walioshika watoto na katikati kukiwa na kifaa cha kupimia uzito na huku mtoto akipima uzito.

Chumba cha kutolea huduma ya watoto wadogo katika jengo la hospitali, kilicho na kuta za rangi ya maziwa na huku kando kukiwa na kiti cheusi na kiti cha plastiki cheupe na wakionekana wahudumu wa afya, alievaa barakoa nyeupe na miwani akiwa anamuhudumia mtoto mgogo alielala juu ya kitanda cheupe.

Sehemu ya chumba kilicho na wodi ya watoto, kilicho nakuta zenye rangi nyeupe na ndani ya chumba hicho kukiwa na vitanda kwa ajili ya kutunzia watoto, na huku akionekana mtoa huduma ya afya, akiwa katika baadhi ya kitanda kilicho na watoto ndani.

Chumba cha duka la dawa kilicho na shelfu yenye rangi ya kijivu, na mbele yakiwa na vioo na ndani ya shelfu hizo kukiwa na chupa na maboksi ya dawa mbalimbali, yaliyopangwa na sehemu ya chini kukiwa na makabati yaliyo na milango.

Sehemu ya wazi iliyo na watoa huduma ya afya huku kukiwa na watu walioketi katika viti wakiwa wameshika watoto, huku wakiwa na vikombe vidogo mikononi wakiwanywesha watoto hao dawa, na huku wengine wakiwa wamesimama wakiangalia.

Sehemu ya wazi iliyo na watu waliokaa katika viti, na wahudumu wa afya wakiwa wanapawa sindano kwenye mabega, inayohusiana na afya ya mazingira na jamii, huku kukiwa na bango la bluu pembeni.

Chupa zilizo na dawa ya asili iliyowekwa katika chupa nyeupe na mifuniko ya bluu bahari na bluu, na huku baadhi ya chupa hizo zikiwa na dawa hiyo ya kienyeji iliyo na rangi ya kahawia, na huku ikiwa na vikaratasi vyeupe vilivyoandikwa maandishi meusi.

Sehemu ya wazi iliyo na meza yenye rangi nyeupe na juu ya meza hiyo kukiwa na vyombo viwili vya kioo, vikiwa na maji yenye rangi na ndani kukiwa na majani yaliyowekwa katika maji hayo na kando ya meza kukiwa na majani mengine yenye dawa za kiasili.

Miche ya mimea iliyo na dawa za asili, iliyo na majani ya rangi ya kijani, na matawi ya kijani, na huku baadhi ya mimea hiyo ikiwa imetoa matunda, na maua yenye rangi nyekundu, pamoja na rangi ya karoti.

Meza iliyo na dawa za asili ikiwepo majani, maua yenye rangi nyeupe na vijiko vyenye rangi nyeupe vikiwa na aina ya dawa pamoja na vichupa vyenye rangi ya kahawia vyenye mifuniko mieupe vikiwa katika meza hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na tunda aina ya papai ikiwa kama dawa za asili na papai hilo moja, likiwa halijakatwa na moja lililoiva likiwa limekatwa kipande kikiwa na rangi ya karoti na ndani zikionekana mbegu nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyo na miinuko kidogo zikionekana nyasi fupi za kijani na sehemu kukiwa, na miche ya kijani iliyotoa maua yenye rangi ya karoti, njano, nyekundu na nyeupe na mimea hiyo ikiwa ni dawa za kienyeji.

Sehemu ya chumba iliyo na meza yenye kitambaa cha bluu, najua vimesahau, kikiwa na chupa nyingi za rangi mbalimbali, zilizona dawa za asili huku baadhi ya chupa na makopo yakiwa na rangi ya kijani na mifuniko ya kijani na chupa nyingine zikiwa na rangi ya kahawia na mifuniko myeupe.